Wanafunzi wa ushonaji, mmoja akiwa akishona kwa kutumia cherehani yenye rangi nyeupe, pembeni kuna kifaa chenye nyuzi, na nyuma yake wapo wenzake, wa elimu ya watu wazima kitengo cha ushonaji wakimwangalia jinsi anavyoshona.

Chumba kilicho na watu waliokaa, juu ya meza zao kuna maji, wakiwa wanapata mafunzo toka kwa mwalimu wao anayefundisha kwa kutumia projekta. Kuta za chumba hiki zimepakwa rangi nyeupe, na kuna taa zinazowaka.

Chumba cha darasa kukiwa na watu waliokaa, mbele yao kuna mkufunzi aliyeshika tarakilishi mpakato aliwapa mafunzo. Pia kuna sana za kujifunzia na kufundishia zilizobandikwa kwenye kuta za chumba hicho, na nyingine zikiwa juu ya kabati lililomo ndani ya chumba hicho lenye rangi ya bluu.

Chumba kilicho na watu waliokaa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao anayeendelea kuwafundisha. Elimu hii ya watu wazima husaidia kujua mambo mbalimbali yahusuyo afya, biashara, na huduma nyingine za kijamii.

Wanafunzi wanaopata elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wamekaa wakiandika na wengine wameshika vitabu, pia wapo waliosimama nyuma ya wale wanaoandika.

Ndani ya chumba cha darasa, kukiwa na watu wenye umri tofauti wamevaa barakoa, juu ya meza zao kuna madaftari na wengine wameshika kalamu, wakisubiri kupata elimu inayotolewa mahali hapo.

Moja ya kitabu kinachotumika kufundishia shule ya msingi kikiwa kimefunguliwa, kuna picha ya mtu alievaa kanzu na koti jeusi, mtoto alieva kaputura nyekundu na shati la njano, na chini ya picha hizo kukiwa na maandishi ambayo mtoto huyasoma hivyo kujifunza.

Vitabu vilivyondani ya shelfu vinatumiwa katika shule ya msingi. Vitabu hivi ni vya wanafunzi vimeandikwa kwa lugha ya kiswahili, hutumiwa ili waweze kukuza stadi ya kusoma.

Chumba cha ofisi ya shule ya msingi kukiwa na mafaili yenye rangi ya buluu, nyeusi, kijani, ambayo yamewekwa juu ya kabati, mafaili haya yana nyaraka zinazohusiana na elimu ya msingi.

Sehemu katika shule ya msingi, kukiwa na zana iliyoonyesha siku za wiki. Zana hii hutumiwa kwa ajili kufundishia na kujifunzia, hivyo kufanya mwanafunzi kuweka kumbukumbu za kudumu.

Moja ya kitabu kinachotumika kufundishia shule ya msingi, kitabu hiki ni kwa ajili ya matumizi ya mwanafunzi, kujisomea ili kuweza kuendelea kujifunza zaidi zaidi. Kimefunguliwa ukurasa ambao unaonyesha picha za watu.

Moja ya ofisi katika shule za msingi ikiwa na kabati lenye shelfu, kukiwa na majalada yenye rangi nyeupe, buluu, pinki na njano yaliyo na taarifa zinazohusu elimu ya msingi ya shule hio.

Sehemu ya chumba katika shule ya sekondari, kukiwa na kabati zenye shelfu, kumepangwa vitabu vya masomo mbalimbali, yupo mtu aliyechuchumaa akitafuta kitabu.

Sehemu ya chumba cha maabara katika shule ya sekondari, kikiwa na meza ndefu zilizotengenezwa kwa mbao na chuma. Pia yapo masinki na mabomba kwa ajili ya kunawa na kuosha vifaa baada ya kufanya majaribio.

Eneo la shule ya sekondari likiwa na majengo yaliyojengwa kwa tofali za kuchoma, na kuezekwa kwa bati lenye rangi ya kijani, pembeni kuna uzio wa wavu uliotumika kuanika masweta yenye rangi ya bluu.

Kitabu cha sekondari cha kujifunzia somo la kemistri, kidato cha tatu chenye rangi ya bluu na njano, huku kikiwa na picha ya mtu aliyevaa koti refu jeupe akifanya majaribio ndani ya chumba cha maabara.

Moja ya chumba katika chuo kikuu, kukiwa na wanafunzi wawili waliokaa, juu ya meza zao kukiwa na tarakirishi mpakato naya mezani, wanazozitumia katika kujifunzia.

Ndani ya ukumbi mkubwa katika chuo, kukiwa na wanafunzi waliokaa wakiwa wameshika madaftari yao wakiandika na kumsikiliza mhadhiri anayefundisha kwa kutumia projekta.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa wamekaa kwenye viti vyao vilivyo na vimeza vidogo juu yake kukiwa na karatasi huku wakiendelwa kuandika.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliovalia majoho yenye rangi nyeusi na ufito wa rangi nyekundu katikati, wakiwa wamerusha kofia zao juu, nyuma yao kuna miti.

Moja ya darasa la chuo kikuu kukiwa na wanachuo walio kaa, huku kwenye meza zao kukiwa na madaftari, wanamsikiliza mwalimu aliye mbele yao. Juu ya darasa kuna kamera iliyo fungwa na madirisha ya darasa hili ni ya kioo.

Moja ya chumba kilichopo katika jengo la chuo, ndani yake kukiwa na wanachuo walioketi wakijisomea baadhi yao wanaandika na wengine wanasikiliza, juu ya meza zao kumewekwa tarakirishi mpakato wanazozitumia kwa ajili ya kujifunzia.

Darasa lililo katika chuo cha ufundi, kukiwa na wanafunzi wawili waliokaa, wakitumia mashine katika ujifunzaji wao. Nyuma yao kuna meza yenye rangi nyeupe, ambayo chini kuna ndoo yenye rangi ya bluu. Pia lipo kabati na madirisha ya chumba hicho ni ya vioo.

Wanafunzi wa ufundi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa wanaangalia moja ya kifaa kilichowekwa juu ya meza, huku kukiwa na mwalimu wao akiwapa maelekezo.

Chumba cha darasa katika chuo cha ufundi, kukiwa nawanachuo waliondani wamekaa, huku juu ya meza zao kukiwa na tarakirishi mbili za mezani, na moja ya mpakato. Nyuma yao kuna mtu aliye vaa koti refu lenye rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, juu ya meza zao zenye rangi nyeupe kuna vibao vidogo vyenye rangi ya bluu, vilivyochomekwa vifaa wanavyotumia kutengenezea simu wanazozifanyia majaribio hayo kwa vitendo.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa ufundi wakiwa wamekaa juu ya meza zao kuna vifaa mbalimbali na kuna karatasi wakiwa wanaandika, wote wamevalia nguo zenye rangi ya buluu huku kukiwa na mtu mwingine aliyevaa koti lenye rangi ya kijani.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa ndani ya darasa, wamevalia maovaroli yenye rangi ya bluu, huku juu ya meza zao kukiwa na mashine za aina tofauti, na vifaa mbalimbali ambavyo wanatumia kufanyia majaribio.